Mwanamke aliyevaa sare za dini ya kiislamu, anapika bajia na viazi anatumia karai, jiko, ndoo nyekundu na kijiko. Amezitandaza kwa sinia nje barabarani kwa kuashiria biashara.

Ndoo za rangi kadhaa zilizojaa viungo tofauti za rangi ya kahawa, hudhurungi, chungwa na njano zimepangika kando kwa nyingine kwa madhumuni ya uuzaji vilevile upishi.

Watu wawili wa kiume na wa kike wanachagua samaki sokoni. Wamevalia kofia vichwani, mmoja amevaa miwani. Wauzaji wamekaa kinyume na wao humo ndani.